Juhudi za serikali za kueneza nguvu za umeme katika boma zote bado zinaendelea. Mfano mzuri hapa ambapo nyaya za stima zinaenezwa kwa boma. Angalia pia boma iliyo nyuma imeenezewa stima. Chini ya nyaya za stima kidogo kuna nyaya zinazoeneza mtandao wa kijamii ambao unaendeleza nchi mbele.

Katika viwanda vya kuunda umeme na kueneza, watu wengi sana hupata ajira. Bado serikali hupata ushuru na hivyo kuendeleza uchumi wa nchi. Pia wanaotumia umeme ule huweza kunufaika kwa kuwa wanapata mwangaza na bado wanaeza kupika kutumia ule umeme.

Kupitia nishati ya mvuke ardhini au ukipenda joto ardhi, tunaeza kuzalisha umeme kwa hali, kwa kiwango cha juu sana. Kama, katika hiki kiwanda, bidhaa kiwango cha umeme unaotolewa hapa ni mkubwa sana na unaweza kuweza kusaidia wananchi wengi sana.

Ni vyema sana kuyalinda na kuyakinga mazingira yetu ndiposa pia yakatulinda. Upanzi wa miti ni jambo muhimu sana kwa kuvutia mvua na pia kubadilisha mandhari ya sehemu iliyoonekana kama isiyopendeza awali.

Huu ni mfano mzuri wa uchafuzi wa mazingira ambapo begi za karatasi zinapojikusanya mahali pamoja zinalea wadudu na inakuwa chanzo cha magonjwa sugu yanayodhoofisha afya za binadamu.

Tunapoendeleza shughuli zetu za kuyalinda mazingira yetu, tunakumbwa na changamoto kama mabegi ya plastiki ambayo huchukua muda mrefu sana kuoza. Na yanapochomwa hutoa hewa chafu sana ambapo unapopumua inaharibu mapafu na hivyo huleta changamoto za kimwili.

Katika juhudi zetu za kutunza na kuyalinda mazingira ni muhimu pia tukumbuke mbuga zetu, wanyama wetu sio tu wa nyumbani na pia wa pori alafu kuwalinda kwa kuwa nao wanatuletea ushuru.

Panzi wa miti ndio uti wa mgongo katika kuyalinda mazingira yetu. Licha ya haya, tunaona omohimu mwingine wa miti. Unaipa m unayapa mandahari haya sura nzuri ya kupendeza. Jamani, tuungane mikono tuyalinde mazingiri yetu.

Tamaduni zetu ni mojawapo ya mazingira muhimu sana tunayofaa kutunza. Watalii wengi hutoka nchi za ng'ambo kuja kushuhudia tamaduni zetu kama ni za ukweli na pia wakaweza kuacha uzuri mwingi sana katika nchi yetu.

Plastiki au mabegi ya plastiki, huweza kuchangia pakubwa katika uharibifu wa mazingira yetu kwa kuwa, aya maplastiki na mabegi hayaozi kwa haraka na yanapochomwa hutoa hewa chafu ambayo huchafua mazingira yetu.

Ikiwa ni jukumu la kila mwananchi mzalendo kuyatunza mazingira tunamoishi ndani yamo. Ni vyema pia kuangalia wanyama pori, ambao hupa serikali yetu ushuru ,kupitia kwa watalii wanaokuja kuona wanyama wale.

Ni jukumu la kila mwana inchi mzalendo wa kenya ,kuyalinda mazingira ya inchi yake. Ndiposa wanyama pori hutengewa nafasi yao kando, ili waweze kupata ,kushughulikiwa kwa njia ya kispesheli pamoja.

Katika sekta ya mazingira ni vyema sana kuyalinda na kuyatunza ilinayo itutunze. Hapa kuna wanyama pori ambao watalii hulipa pesa nyingi sana ilikuja kuwaona na wanapoenda katika nchi zao, wanaeleza sifa njema sana ya nchi yetu. Kwa hivo, ni muhimu sana kulinda mazingira yetu.

Ni muhimu sana kuyalinda mazingira tuliyo ndani yamo. Kwanza, tuangalie kingo za mito zisiendelee kumomonyoka kama unavyoona wameangalia hilo. Pia ufundi uliotumika hapa ni mkubwa. Maji yanapita chini ya daraja yanaenda yanatibiwa, ila, yakirejeshwa kwa matumizi ya binadamu yanapitishwa kwa njia ya mifereji.

Mazingira ni jambo la maana sana katika maisha yetu, ila unapotumia mabegi ya plastiki tunaweza kuchafua sana, na pia yanapochomwa kutoa moshi na ni kali sana, unaoadhiri kwa njia mbalimbali kimwili na kiafya.

Kuilinda mazingira ni jukumu letu kama wananchi. Ni njia moja ya kuyalinda ni kupitia upanzi wa miti. Mfano mzuri hapa kwa picha hii utaiona miti imebadilisha sura ya mandhari haya na kuyapa sura nzuri sana ya kupendeza. Licha ya hayo, miti hii bado huvuta mvua na kuweza kunyesha katika mahali hapa.

Tunapozungumzia kulinda mazingira, ni vyema sana tuwe tunakumbuka pia, ndege ni wanyama muhimu sana wa pori na wanavutia watalii wengi kutoka nchi zao mbali. Hao watalii wanapokuja wanaacha ushuru, pia wanaeneza sifa njema za nchi hiyo.

Ni vizuri sana tuendelee kuzingatia kulinda mazingira yetu na wanyama pori wetu ambao huvutia watalii kutoka nchi za mbali, kuja katika nchi hii yetu na wanapokuja wanaacha kama wamelipa serikali ushuru.

Ukiangalia kwa kina utaona kwamba kuna mmomonyoko wa udongo sana sana kwenye ukingo wa mto huu ambapo wananchi wameungana wakijaribu kujenga kwa kutumia mawe ili kuzuia mmomonyoko zaidi.

Usafi na uchafu wa mazingira tunayoyaishi ndani yao ni kioo cha matukio tunayofanya katika mzingira haya. Kwa kina ukiangalia utaona karatasi za plastiki ambazo huchukua muda mrefu sana kuoza. Karatasi hizi huchafua mazingira yetu na kusabisha magonjwa.

Teknolojia ya usafiri wa umma inavyoendelea kukuwa. Wanawake pia wamepata ajira katika sekta hii na hivi kuendeleza shughuli za usafiri kwa umma, kuwapa wanawake kipaombele katika sekta hii.

Ili kufanikisha shughuli za kila siku na maendelo katika nchi, usafiri wa umma ni uti wa magongo katika kutekeleza biashara za kila siku ndiposa usafiri huu unatiliwa maanani na unaangaliwa sanasana na serikali.

Sekta hii ya usafiri wa umma ni ya maana sana katika shuguli zetu za kila siku, kwa kuwa wengi wetu hatuishi mahali ambapo tunafanyia kazi, lazima tutaabiri gari ili tuweze kufika katika kituo chetu cha kazi. Watu wengi hunufaika sana kupitia sekta hii.

Njia ya usafiri wa umma husaidia wengi sana, hasa wasiomiliki magari yao ya kibinafsi kuweza kuendeleza shughuli zao za kila siku na kufika kwa mahali wanapofanyia kazi kwa wakati unaostahiki. Hivi, watu wengi hunufaika sana.

Sekta ya usafiri wa umma imechangia pakubwa katika uchumi wa nchi. Ndiposa serikali iligawa hela za kuunda barabara ili kuzuia msongamano wa magari katika barabara zetu, ambapo sekta hiyo inasaidia watu wengi sana na kuhakikisha kuwa wamefika mahali walipokuwa wanataka kuenda kwa wakati unaostahiki.

Usafiri iliyo njia inayotumika na watu wengi sana ili kufika mahali wanapofanyia kazi au wanapoenda kufanya shughuli zao. Ndiposa kuna utingo wawili apa, waliovaa suti ya samawati iliyofanana kama gari. Ili huyu utamuonea kwa umbali na ujue anafanya kazi kwa hiyo sekta ya gari.

Sekta hii ya usafiri wa umma, huwa na faida kwa watu wengi hasa, wanaoenda safari ndefu ndefu, mfano mzuri ni hapa ambapo unaona gari linaenda mbali, kwa hivyo lina mizigo mingi na pia abiria huwa wengi.

Sekta hii ya usafiri wa uma ni ya maana sana hasa kwa watu wasio na magari yao ya kibinafsi hutegemea usafiri huu ili kufika kwa mahali ambapo wanafanyia kazi, ili kuendeleza shughuli zao za kila siku na hii hupa serikali ushuru.

Katika sekta hii ya usafiri wa umma, ina changamoto zake pia, ambapo wanawashindana na sekta zingine za usafiri kama bodaboda. Ila, zile gari kubwa za usafiri wa umma kama basi, vinaweza kubeba watu wengi sana, hivi kuwapa faida, kuliko wale wa bodaboda.

Miundombinu iliyotumika katika usafiri wa umma wa kisasa, umechangia pakubwa katika usafiri ambapo, mabarabara makuu yamejengwa na yanawezesha usafiri wa magari mengi kwa wakati mmoja. Hivi yanazuia msongamano katika barabara zetu.

Sekta hii ya usafiri wa umma inaendelea kukua kila kuchao, kama sekta zingine bado inakumbwa na changamoto na mojawapo ni msongamano wa magari, ambapo unapata wanatumia muda mwingi sana ili uweze kufika ambapo ulikua unaenda.

Usafiri wa umma umebadilika sana. Ukiangalia upande wa kushoto kabisa, kuna gari za abiria ambazo ziko mbele. Katikati, utaona bodaboda, pia hutumika kama njia ya usafiri. Baado upande mwingine twaona kuna gari ndogo ambayo pia inatumika katika usafiri.

Njia ambayo watu wengi huweza kutumia ili kufika kazini mwao, ni kupitia usafiri wa umma. Na serikali imeangalia hili. Ndiposa, wakaagiza, wale wanaofanya kazi katika sekta hii kuvaa nguo zenye vioo vya wakisi. Ili anaonekana kwa umbali na anajulikana, kazi yake ndio hiyo.

Jinsi ya teknolojia inavyendelea kunoga, ndivyo pia sekta ya usafiri wa umma unaendelea kunoga pia. Angalia kuna picha zilizoandikwa 34 hii ni kumaanisha gari zinaelekea ruti ya 34. Inaononyesha pia wanalipa shilingi hamsini katika usafiri huo.

Sekta hii ya usafiri wa umma pia ina changamoto kama sekta zingine ukiangalia utaona kuna utingo pale ila hakuna abiria wa kuabiri gari ili hivi wanapata changamoto katika maiisha yao kama watu walio sekta zingine mbalimbali.

Sekta hii ya usafiri wa umma husaidia wengi sana kwa kuwa sio watu wengi huishi karibu na wanapofanyia kazi. Wengi, huwalazimu kuabiri gari ili kuweza kufika mahali ambapo wanapofanyia kazi kwa wakati unaostahili.

Katika sekta hii ya usafiri wa umma, teknolojia imesaidia sana kuboresha huduma kwa abiria, mfano gari muundo wake wavutia, pia ndani zile huduma ziko ndani, viti, abiria wanatosheka.

Usafiri wa umma ni muhimu sana katika kuendeleza shughuli zetu za kila siku. Upande wa kushoto, utaona kuna magari madogo ya abiria na upande wa kuliakuna magari makubwa. Ila, hii sekta inakumbwa na changamoto. Kama kwa sasa, waona hakuna wateja wengi kama ilivyo awali.

Huu ni mfano mzuri wa usafiri wa umma ambapo kuna gari za abiria ambazo zinawapeleka sehemu tofauti watu tofauti wengine wakiingia kufanya biashara kwenye mtaa wengine wakitolewa kwenye mtaa kurudi makwao.

Usafiri wa uma una changamoto zake pia. Mfano ni pale ambapo kuna njia panda na kuna patikana na msongamano kwakua kila mtu ana hamu ya kupita mwenzake na kufika wa kwanza. Hapa ndipo askari wa usalama barabarani husaidia sana ili kupunguza ule msongamano na kuhakikisha hakuna kuvunja sheria za barabarani.

Serikali imeipa kipaumbele sekta hii ya uungaji wa mabomba na usimamizi taka, ilikuhakikisha kuwa sehemu zote za nchi zimefikiwa na maji safi ya kunywa na kuboresha afya za watu.

Huu ni mtindo wa kueneza maji kwa njia ya mifereji kama ilivyo ada. Pia kuna utupaji taka, mbolea taka kwa njia isiyo safi na isiyo huru kwa afya ya binadamu.

Maji ni uhai na pia ni mojawapo ya rasilimali amabayo ni muhimu sana kwa wananchi wote wa nchi. Niposa serikali imetenga mifereji ya kueneza maji kwa wananchi kupitia ujenzi wa mabomba na usimamizi taka.

Katika sekta hii ya ujenzi wa mabomba na usimamizi taka, watu wengi wamenufaika kupitia ajira, serikali ikapata ushuru kutoka kwa yale maji na pia watu wengi wakapata maji ya kunywa na upishi pale nyumbani.

Uvumbuzi katika uungaji wa bomba na usimamizi wa taka Una manufaa mengi Sana Kwa afya zetu na umepunguza sana magonjwa yaliyokuwa yakiambukizwa awali ila Kwa sasa ,magonjwa haya yamepungua.

Teknolojia ya uungaji wa mabomba na usimamizi wa taka, imeendelea kukua kwa kasi. Kwa mfano, ukiangalia hapa utaona vyombo vilivyotumika ni vya hali ya juu katika kiwanda hichi cha kusafisha maji.

Maji ni rasilimali muhimu sana katika maisha yetu. Ndiposa unafaa kuwa umejitayarisha kunapotokea upungufu wa maji usiadhirike. Mfano mzuri ni hapa, ambapo huyu amejihami na tanki ya maji, na hatapata shida hata maji yakipungua.